Ugonjwa wa korona ni ugonjwa hatari sana. Tunashauriwa na madaktari twende tupate chanjo ya kuzuia haya magonjwa. Huu ugonjwa ulizuka katika mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa na ukasambaa ulimwengu mzima.

Hizi ni dawa ambazo zinazuia magonjwa mengi. Rangi yake ni nyekundu. Tunashauriwa kuziweka vizuri. Tusiweke karibu na watoto. Pia tunashauriwa tutumie dawa kulingana na ushauri wa daktari.

Wamama wawili wanatembea barabarani wakitangaza matangazo ambayo yanajulisha watu kueda kujikinga na magonjwa na kuja hospitalini hili wadungwe sindano ya kuepusha magonjwa ambayo yanadhuru watu.

Dawa ya HB Arorwet ni dawa ya mimea, hutumiwa shambani. Wakulima wengi wanapenda hii dawa. Wananyunyizia mimea yao ili kuepukana na wadudu ambao wanaharibu mimea na mazao yao.

Kuna madaktari aina mbalimbali, kuna madaktari wa meno, macho na ata masikio. Huyu msichana ameenda kutembelea kituo cha afya, amepata daktari wa masikio, anamhudumia kuangalia nini kiko ndani ya sikio lake.

Hizi ni dawa maalum za kuzuia ugonjwa. Zinapatiwana kama chanjo ya kuzuia measles. Measles ni ugonjw ambao unaathiri watoto wengi sana. Kwa hivyo tunashauriwa tupeleke watoto ili wapatiwe hii chanjo.

Gari la kuzoa na kubeba maji chafu kwa jina maarufu exhauster ni gari ambalo ni muhimu sana katika miji yetu ya Kenya. Haya magari hutumika kubeba maji chafu na kupeleka pahali panapo stahili.

Mama amefikisha mtoto wake kliniki ili apate chanjo. Mtoto huyu anafaa apate chanjo ili ajikinge na magonjwa mengi, mojawapo ya hizo chanjo ambazo zinapeanwa kliniki ni chanjo ya polio.

Gari aina ya matatu ambalo linatumiwa kuwabeba hawa wauguzi wa afya, ni wawili ,wasichana wote. Hawa wanatembea ili kupeana huduma za afya kwa watu. Hawa wauguzi wamejitolea kusaidia watu wengi sana.

Madaktari wamevaa mavazi rasmi ya kufanya upasuaji katika jumba la upasuaji. Mgonjwa ambaye amelazwa anahitaji huduma yao na wako tayari kufanya kazi hio kwa mapenzi.

Wasichana wanapobalehe wanafaa wapate mafunzo maalum jinsi ya kutumia sodo. Inafaa serekali ipeane hizi vifaa muhimu kwa wasichana wote wa shule kwa hivyo msichana asiwe na wasiwasi akiwa shuleni wakati wa siku zake za hedhi.

Ni dawa ya vaksini ambayo inatumika kudunga wagonjwa hasa watoto ili kuepusha magonjwa, hii dawa ni dawa mzuri sana ambayo inaweza zuia magonjwa mengi ambayo inashika watoto. Ni lazima tupeleke watoto wote kuenda kupata chanjo.

Vyakula tunavyo vila siku hizi havina nguvu nyingi vinafanya wanaume kukosa nguvu za kiume. Kwa hivyo wanaume wanashauriwa wakule chakula vizuri na wale wamekosa nguvu za kiume wafike katika watibabu wapate dawa kama mtiki.

katika vitongoji duni mji wa Nairobi wanahisani wamefika na kuona jinsi watu wanavyoishi. Wamepata wananchi wanaishi katika mazingira ambayo sio bora. Wamefanya bidii na wamewajengea choo.

Hivi ni vifaa vya kuogofya. Hivi vifaa hutumiwa na waganga. Kuna mganga ambaye ana sanamu yake. Hivi vifaa ni vifaa duni sana na watu wengi wanaogopa sana wakiona vitu kama hivi.

Dawa mbalimbali ambazo zinatibu magonjwa mengi, hizi dawa pia zinaeza kuzuia magonjwa ambayo yanakumba watoto, dawa hizi zinapatikana katika vituo vya afya karibu na wewe.

Wahudumu wa afya ambao wanatembea mashinani, kuwaelimisha wananchi magonjwa mbalimbali pia wanaruhusiwa kupima wagonjwa na yule mgonjwa ambaye anataka ushauri pia hupewa.

Mvua nyingi imenyesha ,imeleta madhara sana. Inasababisha mafuriko makubwa ambayo yameleta uharibifu mkubwa na watu wameshangaa kwa sababu ni hasara kubwa katika maisha yao.

Daktari anafanya uchuguzi, anashauriana na mwezake na wanaangalia katika maabara yao na mgonjwa ambaye anahitaji matibabu ako karibu anatakikana kutibiwa ili azuie magonjwa.

Watu wengi wako na shida za meno. Huyu mgonjwa ambaye ni wa kike amefika zahanati ili ang'olwe meno. Daktari anajaribu kumshughulikia. Daktari wa meno ni lazima amshauri jinsi ya kutunza meno yake.

Watoto ambao wanaishi katika mazingira duni wana hatari sana ya kuambukizwa magonjwa ambayo yanaletwa na mazingira machafu. Hao watoto lazima watengewe mazingira mazuri hili maisha yao iwe mazuri.

Dawa za kiasili siku hizi zinapedwa na watu wengi. Hapa ni pahali ambapo wanauzia hizo dawa. Kuna shirika ambalo linauza linaitwa Ahasaka Herbal na linauza dawa nyingi ambazo zinasaidia wananchi.

Wagonjwa wamepanga foleni wameenda kupata chanjo. Kuna wanawake kwa wanaume na wanatarajiwa kuhudumiwa kila mmoja wao. Madaktari wako tayari na wamejikakamua kufanya kazi hiyo vizuri sana.

Dawa ya SIHA HEADACHE SOLUTION ni dawa mzuri sana ya kutibu ugonjwa wa kichwa. Ugonjwa wa kichwa ni dalili ya magonjwa mbalimbali kwa hivyo wanadamu wanashauriwa ukiwa unaskia kichwa kinakuuma ufike katika kituo cha afya ili uwangaliwe.

Wamama wanatembea muda mrefu kuenda kutafuta maji. Maji ni muhimu katika maisha ya mwanadamu na ni lazima tuwe na maji ya kunywa na ya kupika chakula. Pia kuna umuhimu wa maji kwa sababu tunatumia haya maji kuoga.

Vyombo mbali mbali vimeekwa katika meza, hii ni nyumba ambayo vitu vingi vimerudikana na havina mpangilio yoyote, kuna vitu kama chupa ambavyo ukiangalia vizuri ni kama hazina dawa.

Dawa ya CBD Pain ni dawa ambayo ni dawa, ni mzuri sana katika maisha. Ni dawa ambayo inaponyesha haraka, na ni dawa ambayo kila mmoja wetu anafaa kutumia ili kukinga magonjwa.

Daktari anahoji wagonjwa. Wagonjwa wanafika katika hospitali ili kupata huduma nzuri na wapate kuimarisha afya zao ili afya zao ziwe na uzuri.

Ni lazma tutunze mazingira ili yawe safi, hawa watu wawili wanajaribu kutunza mazingira, wanajaribu kuondoa takataka katika mitaro ili mazingira yawe safi na mvua ikinyesha maji yaweze kupita.

Usafi ni muhimu katika afya zetu na maisha yetu kwa jumla, uoshaji wa mikono ni muhimu na wananchi wanashauriwa waoshe mikono kila mara. Mojawapo ya mashirika yanayo saidia wananchi ni shirika la unicef.

Kuna kifaa ambacho kinatumiwa na daktari kuangalia joto mwilini. Hiki kifaa kinaitwa thermometer .Pia kuna dawa ambazo ziko mezani ambazo unashauriwa umeze kulingana na mashauri ya daktari.

Usafi ni kitu cha maana katika maisha yetu. Tunafaa tuzingatie usafi ili tuzuie magonjwa mengi. Tunafaa tujifunze jinsi ya kuosha mikono. Ukiosha mikono vizuri utaweza kuondoa magonjwa mengi ambayo yanakumba mwanadamu.

Usafi ni kitu cha maana sana. Kuna watu wengi ambao hawajui kunawa mikono vizuri. Msichana huyu ambaye amebeba begi ameenda kufunzwa jinsi ya kunawa mikono vizuri. Pia kuna askari ambaye anatazama.

Wakati wa mvua nyingi, kuna athari kubwa ya mafuriko. Ikiwa kuna mafuriko, kuna mastara mengi ambayo hukumba wanadamu. Katika mabarabara zetu, magari husombwa na husababisha ajali nyingi sana.

Usafi ni kitu cha maana katika maisha yetu. Tunashauriwa tuwe wasafi na tutuze mazingira yetu. Tusitupe takataka ovyoovyo na ikiwa takataka imetupwa tuweze kuchukua na kuiweka pahali ambapo panastahili.

Kuzuia ni bora kuliko kutibu, wahenga walisema. Kuna magonjwa mbalimbali hapa Kenya ambayo yana chanzo. Watu wanashauriwa wapite katika hospitali ili wapate ushauri na wapate chanzo ya hayo magonjwa.

Ni katika zahanati ambapo wamama wengi sana ambao wana watoto wachanga huwapeleka watoto wao ili kupewa chanjo. Watoto hawa wakipewa chanjo huwa na afya nzuri katika maisha yao.

Kuna dawa aina mbalimbali ambazo hutibu magonjwa tofauti tofauti. Haya madawa ni lazima ihifadhiwe vizuri. Unashauriwa kuyaweka pahali mzuri ambapo watoto hawawezi kufikia na pawe pahali ambapo hakuna maji.

Wahudumu wa afya wanajaribu kuwashughulikia watoto. Wanawapatia watoto chazo za kuzuia magonjwa mbali mbali. Hawa watoto wameletwa na akina mama ambao wako tayari kulinda maisha ya watoto wao ili wawe na afya nzuri.

Daktari wa meno anafanya uchuguzi kwa mgonjwa ambaye amefika hospitali ili angaliwa ni nini ambalo linamsubua katika meno yake. Meno hayo yanamuuma huyu mgonjwa na ni lazma aangaliwe vilivyo.

Msichana amefika hospitalini na daktari anamkagua. Anataka kuhudumiwa na daktari wa kiume. Huyu msichana ataeleza daktari shida zake alafu daktari atafute suluhisho ya kutibu magonjwa yake.

Mwalimu anashauriana na watoto wake. Anajaribu kuwa elimisha jinsi ya kujitunza wakati wamebalehe,.hawa wasichana wamefika umri wa kubalehe na mwalimu ni lazima awafunze jinsi kujitunza wakati wapo katika kipindi cha hedhi.

Ni katika hospitali ambayo watu wanaangalia afya zao. Watu mbalimbali wanafika hapa ili waweza kukaguliwa na kutibiwa ikiwa atapatikana na ugonjwa. Wahudumu afya wamejitolea kufanya hii kazi kwa juhudi kubwa.

Ajali mbaya sana imetokea katika eneo hili. Ajali hii imesababisha madhara mengi sana. Watu wengi wameumia, na kuna watu ambaye wamekuja kushuhudia. Hao watu watapatia polisi habari ambayo yale yaliotokea.

Muhudumu wa afya anatembea akiwapatia chazo wanainchi wa Kenya ili kuzuia magonjwa. Anazuia magonjwa kama Covid-19 ama korona. Hii ni njia mzuri sana ya kuzuia magonjwa ili yasisambae.

Madaktari na mahudumu wa afya wanavaa barakoa. Barakoa ni vifaa muhimu sana wanapotekeleza kazi yao. Hii inafanya kuzuia magonjwa mbalimbali ambayo pengine wagonjwa wanaeza kuwa nayo.

Mtoto mchanga amelazwa hospitalini anashughulikiwa na daktari. Huyu ni mtoto ambaye amezaliwa juzi na daktari ako tayari kumtuza vizuri. Mama yake haonekani akiwa karibu.

Kuna magonjwa mengi ambayo yanakabili wanaume, hasa kuna ugonjwa ambao unaitwa tezi dume. Huu ni ugonjwa ambao unaadhiri sehemu za uzazi, mwanaume yeyote ambaye anahisi huo ugonjwa anashauiriwa kufika katika hosiptali ili kukaguliwa.

Wanafunzi wa shule ya upili wako katika utafiti katika maabara katika shule yao. Hao wanafunzi wana, wanafunzi wa sayansi, na wanafanya masomo kama kemia, biolojia na fizikia.

Huyu ni daktari wa kienyeji hutibu magonjwa baribari. Yeye huwa katika nyumba zao na wagonjwa huenda kumtembelea nyumbani. Hutibu magonjwa baribari hasa ambayo hayawezi kutibiwa hospitalini.

Hizi ni dawa ambazo zimefungwa vizuri katika pakiti. Tunashauriwa tuweze kuzitunza dawa vizuri, tuziweke pahali ambapo panastahili, tusiziweke ovyo ovyo pahali ambapo watoto wanaweza kufikia.

Choo ni kitu cha maana sana katika maisha. Kila boma linashauriwa liwe na choo yake. Huyu mwanaume ambaye anaonekana hapa ako anatoka chooni na amejisaidia na sasa anarudi katika nyumba yake.

Watoto wamechafuka mikono, hii ni kwa sababu wamechezea matopeni. Hawa watoto ni lazima waoge mikono yao vizuri ili wasipatwe na magonjwa wakati wanataka kula chakula. Wazazi wao ni lazima wawafunze kuosha mikono vizuri.

Homa ya majano ni ugonjwa mbaya sana kwa hivyo wananchi wanashauriwa kujitahidi ili wapate chanjo ya kuzuia huu ugonjwa. Kuna dawa maarufu ambayo unatumika kuziua hii ugonjwa. Hii dawa huitwa STAMARIL.

Akina mama ni watu wa maana sana tunafaa tuwatunze vizuri wakati wako wajawazito na wakati wanataka kujifungua ni lazma tuwapeleke hospitalini au zahanatini ili wajifungulie huko.

Kuna dawa aina mbali mbali. Kuna dawa ambazo hupatikana kwa hospitali, hizi ni dawa za kisasa. Kadhalika kuna dawa ambazo tunaziita dawa za kiasili, hizi ni dawa ambazo zinatokana na miti shamba.

Kuna madawa mbalimbali katika hospitali. Wagonjwa wanashauriwa wapate ushauri wa daktari wanapomeza hizi dawa. Dawa hizi ni dawa kama Azithromycin Tablet ni dawa mzuri sana.

Wakati wa kiangazi watu hutamani kuwa na mvua lakini mvua ikianza kunyesha inaleta mafuriko. Hapa kuna magari ambayo yamekwama barabarani kwa sababu ya mafuriko. Barabara zote zimeloa maji na zimefurika.

Ugonjwa wa measle mump ni ugonjwa hatari sana. Unawalemea watoto wachanga. Kwa hivyo wamama wanashauriwa, wanapojifungua, wahakikishe kwamba mtoto amepata chanjo zote za huu ugonjwa ili aepukane nao.

Dawa nyingi ambazo huongeza vitamini na madini zimepangwa kwa laini. Hizi ni dawa ambazo zina umuhimu sana. Watu ambao hawana vitamini ama wana ukosefu wa madini kama iron wanashauriwa kufika katika kliniki ili wapewe hizi dawa.

Korona ni ugonjwa ambao binadamu wengi walikuwa na hofu nao. Ulianza mwaka wa elfu mbili na ishirini. Lakini kwa bahati nzuri, makampuni mengi yalianza kutengeneza chanjo ya kuzuia ugonjwa huo.

Kuna huduma mbalimbali katika vituo vya afya. Akina mama hushauriwa kupeleka watoto wao wakiwa wadogo kupata chanjo. Hii huzuia magonjwa mbalimbali watoto wakikua.

Daktari ako na mtoto ambaye amelazwa hosipitalini. Huyu daktari ako pamoja na nesi ambaye anamsaidia katika kazi hii. Mtoto ni kama anataka kufanyiwa upasuaji, daktari amevaa mavazi rasmi ya kazi.

Nyumba ambazo hazijajengwa kwa msingi bora ni hatari sana kwa wanadamu, kwa mfano wakati wa tetemeko la ardhi nyumba hizi zinawezaporomoka na kuleta maafa makubwa kwa binadamu ambao wanaishi hapo.

Vyombo hivi ni vyombo ambavyo vilikuwa vinatumiwa na wazazi wetu na ni vyombo vya zamani sana. Ni lazima tuweze kuhifadhi hivi vyombo ili kizazi kijacho kiweze kujia jinsi watu walikuwa na vyombo mbalimbali vya zamani.

Mtoto anapata matibabu hospitalini. Inaonekana huyu mtoto bado ako mchanga zaidi. Anashughulikiwa na mhudumu ambaye amejitolea kupatiana huduma bora. Ni vizuri wahudumu wote wafwate mfano wake.

Dawa ya sol-D vitamin ni dawa mzuri ya kuongeza vitamini katika mwili. Lakini tunashauriwa kwamba vitamini mzuri ni vile unakula kutoka kwa mboga na matunda na vyakula vingine.

Wahudumu wa afya wako katika kliniki yao. Wako tayari kuwapokea watoto ambao wanahitaji chanjo. Hawa wamama wamepeleka watoto wao ili wapewe chanjo ya ugonjwa uitwao polio.

Shuleni kunahitaji kuweka maji ya kutosha kwa sababu wanafunzi ni wengi. Hapa ni shuleni na kuna wanafunzi ambao wamevalia barakoa na wanaosha mikono kila wakati wana maji ya kutosha na hivi wakifanya hivi watazuia magonjwa mengi.

Maji ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu na ni nadra sana kupata maji katika sehemu nyingine. Unapopata hayo maji, unashauriwa uyahifadhi vizuri na uyatumie katika njia sawa. Unaweza kuyaweka katika mitungi ili uyatumie baadaye.

Kuna dawa zenye rangi ya kijani kimbichi. Hizi ni dawa maalum ambazo ni lazima daktari akueleze jinsi ya kuzitumia. Huruhusiwi kutumia hizi dawa kama daktari hajakueleza jinsi utakavyo tumia.

Kuna dawa mbalimbali hapa. kuna dawa za kumeza na kuna dawa za kupigwa sindano. Ikiwa mgonjwa atafika zahanati wanatarajiwa kutibiwa kutumia hizi dawa na ni dawa nzuri sana.

Hii ni hospitali ya watoto na wamama ambao wamekuja kujifungua. Kuna wale ambao wamejifungua na kuna wale ambao wanatarajia kujifungua. Madaktari wako tayari kuwahudumia ili waweze kujifungua kwa usalama.

Watu wengi hupendelea kutumia dawa za kiasili, hizi dawa hazina madhara mengi na watu wengi hupendelea kwa sababu zinatibu magonjwa mengi, moja wapo wa hizo dawa ni masai herbal.

Kuna aina mbalimbali ya dawa ambazo zinatibu magonjwa tofauti, kuna zile za kumeza na zile za maji za kunywa. Hizi dawa ni lazima ushauriwe na daktari jinsi ya kuzitumia ili uweze kujitibu.

Choo ni kitu cha maana sana pahali watu wanaishi. Shuleni watu wanahitaji vyoo vya kutosha ili wasiwe na shida wakati wa kuenda kujisaidia. Hapa wamejengewa vyoo vingi vya kisasa.

Mgonjwa amefika hospitalini anashughulikiwa na daktari. Anajaribu kudungwa sindano ili apone. Daktari ako tayari kuhudumia mgonjwa yoyote ambaye anafika hapa. Ama kwa hakika huyu daktari na huruma nyingi sana.

Hii ni dawa ambayo inaitwa yellow fever vaccine .Ni dawa ambayo inazuia ugonjwa uitwayo yellow fever .Huu ni ugonjwa hatari ambao unakabidhi sana sana watoto. Kwa kila mtu anashauriwa aende apate chanjo ya huyo ugonjwa.

Dawa za mimea ni hatari sana. Wakati tunapo nyunyizia mimea dawa inafaa tujikinge vilivyo. Tuvae magwanda ambayo yanayostahili na tuchunge upepo unaenda wapi. Tukifanya hivo tutajikinga kutoka kwa madhara ya hizi dawa.

Mtoto amepelekwa kliniki na mama yake ili apate chanjo, anataka kuhudumiwa na muuguzi. Ni lazima wamama wapeleke watoto ili wapate chanzo cha kuzuia magonjwa ambayo yanakabidhi watoto.

Daktari wa meno ako katika kliniki yake. Huyu ni daktari hodari sana, anapendwa na watu, mgonjwa amefika ili ahudumiwe, ni kama anataka kutolewa jino lake ambalo linamuuma.

Wauguzi wa afya wamebeba watoto wachanga. Hawa watoto ni kama wamezaliwa juzi, wana afya nzuri na mama yao amekaa kando. Huyu mama nikama amezaa hawa watoto wawili wakati mmoja.

Daktari wa macho anajaribu kumwangalia mgonjwa wa macho. Ameenda kumshauri na kutafuta jibu katika shida yake. Anatarajiwa kupewa ushauri mzuri na kutibiwa ikiwa ana shida.

Hivi ni vifaa ambavyo vnatumiwa na waganga, waganga ni watu wa ajabu sana, wako na vitu ambavyo havieleweki, ndio sababu watu wengi wanaogopa lakini watu wanaenda kuwaona kisirisiri.

Mhudumu wa afya anashughulikia mgonjwa wake. Huyo mgonjwa yuko katika hali mahututi, anashughulikiwa ili apate nafuu na apone. Akiwa amepona, mhudumu wa afya atafurahi sana.

Tutunze meno yetu, ikiwa utakuwa na shida ya meno, unashauriwa ufike hospitalini ili uweze kuangaliwa. Daktari wa meno atakushauri na ikiwa utapatikana uko na shida, atakupa maelezo inayofaa.

Homa ya majano ni ugonjwa hatari sana. Wananchi wote wanashauriwa waepuke na huo ugonjwa. Huo ugonjwa unaeza sababisha madhara makubwa. Kwa hivyo ni lazima kila mmoja wetu aende apate chanjo ya ugonjwa huo.

Katika jamuhuri ya kenya sehemu nyingi hazipati mvua ya kutosha kwa hivyo kuna ukosefu mkubwa wa maji wamama na watoto husumbuka sana wao ndio hutembea muda mrefu wakitafuta maji.

Daktari wa dawa za kienyeji anauzia dawa zake hapa. Amefika katika sehemu ya kuuziwa akiwa ame, na baiskeli yake. Anauza dawa ambazo zinatibu magonjwa mbalimbali, kwa mfano, ukosefu wa nguvu za kiume.

Hawa ni wadudu ambao wanapenda kukaa sehemu kavukavu. Wakati wa kiangazi wadudu hawa huwa wengi sana na wana uharibifu mkubwa sana. Wakivamia mimea huwa wanakula matawi yote na mmea unakauka.

Huyu ni aliyekuwa waziri wa afya hapo awali, Bi Nakhumicha. Alikuwa waziri mzuri. Alikuwa amezuru katika hospitali moja kutazama wagonjwa. Amepata mgonjwa anashughulikiwa vizuri na madaktari.

Mwanaume mmoja amefika katika kituo cha afya ili kupata mashauri, amepata daktari ambaye amesimama kitete na anataka kumpa mashauri jinsi ya kujiepusha na magonjwa ambayo yanakabidhi wanaume.

Dawa za kiasili ni maarufu sana katika taifa la Kenya. Watu wengi hutumia hizi dawa. Wanazipendelea kuliko zile za hospitali, kwa hivyo, ni lazima tutuze mazingira ili tuweze kupata hizi dawa kwa urahisi.

Watu wengi siku hizi wakona ugonjwa wa meno. Huyu mgonjwa amefika hospitalini ili aangaliwe meno yake. Ana shida ya meno, kwa hivyo daktari wa meno ana jukumu la kumwangalia na kupata tatizo ni nini ili ampee matibabu.

Kuna dawa nyingi za kiasili ambazo ziko hapa. Zimewekwa katika chupa na zinatarajiwa kupatiwa wagonjwa ambao watapita hapa kutibu magonjwa mbalimbali ambayo yanawasumbua.

Mtoto anapozaliwa mama hushauriwa kumpeleka zahanati ili aanze kupata chanjo, kuna chanjo mingi ambazo hupeanwa kwa mfano polio, kuna ingine pia huitwa measles na mumps, hizi mtoto lazima apate zote.

Daktari wa maskio anaangalia mgonjwa wake. Mgonjwa wake ni msichana ambaye ni mrembo sana, na ni lazma kila mtu aende kwa daktari mara moja kwa mwaka ili aangaliwe ikiwa ana kasoro yoyote ya maskio.

Kaunti nyingi hapa nchini Kenya hazipati mvua ya kutosha , wakati wa kiangazi, wanapoteza mifugo wengi. Baadhi ya kaunti hizi ambazo wananchi hutaabika ni kaunti kama Mandera, Garissa na Wajir.

Watu wanaosha mikono yao ili kuepuka na magonjwa ambayo yanasababishwa na uchafu. Kuna magonjwa mengi ambayo yanaleta madhara na haya magonjwa yanaweza kuepukika kwa kufanya usafi wa kuosha mikono kila mara.

Wahudumu wa afya na madaktari wanajiadaa kushughulikia wagonjwa. Wanajiadaa katika mahabara na kuangalia wagonjwa wao. Wako tayari kufanya kazi hii kwa sababu wamehitimu na wanatarajia kusaidia watu wengi.

Sehemu nyingi katika taifa letu la Kenya hazipati mvua ya kutosha, kwa hivyo sehemu nyingi zina ukame na wakati mvua haiko watu wengi hutaabika sana kwa sababu ya ukosefu wa maji. Kwa hivyo hizi sehemu ni kame na zimekauka sana.

Hizi ni dawa za kuzuia ugonjwa ambao unaitwa measle man .Huu i ugonjwa ambao unaweza washika watoto. Kwa hivyo mtoto mdogo anashauriwa kufika au kufikishwa katika zanahati ili aweze kupata hiyo chanjo.

Mtoto analetwa hospitalini amelazwa kitandani. Ako na mama yake na anashughulikiwa na daktari. Ametembelewa na kiongozi mmoja wa Kisumu ambaye anaitwa professor Anyang' Nyong'o.

Watoto wako shuleni, wamepanga laini kuchota maji. Kwa kila mtoto amebeba chupa ambayo atabebe maji. Mwalimu wao ame

Muuguzi wa kituo hiki cha afya ako tayari kuhudumia wagonjwa, amevaa rasmi mavazi yake na pamoja mdomoni ameweka barakoa, ako tayari kuwahudumia wagonjwa ili wapate nafuu.

Wasichana wanapaswa kupatiwe ushauri na elimu hasa wakati wanapobalehe. Wanafaa washauriwe jinsi ya kutumia sodo ili waweze kujikinga vizuri wakati wa hedhi na wawe na afya nzuri.

Wagonjwa ambao wana shida ya meno wanashauriwa kufika katika shirika la Kinga Afrika kwa huduma hizi. Kinga Afrika imetangaza kuwa kuna matibabu ya meno bila kulipa chochote. Kwa hivyo, wananchi wanashauriwa wafike huko.

Watoto wamefikishwa katika zahanati na wanahudumiwa. Hawa watoto wanapewa chanjo ya ugonjwa ambao unaitwa measles . Huu ugonjwa ni hatari na unawalemeza watoto kwa hivyo kila mzazi anatarajiwa afikishe mtoto wake hospitalini apewe chanjo.

Hawa ni wahudumu wa afya wako tayari kuwahudumia wagonjwa. Wamefika tayari wakiwa wametabasamu na wanangojea wagonjwa ili waweze kuwahudumia na kuwapatia huduma bora.

Kuna tangi nyingi za kuhufadhi maji. Hizi tangi, huhudumia watu vizuri, ikiwa ni wakati wa kiangazi, watu hupata maji kutoka kwa hizo tangi ambazo huhifadhi maji wakati wa msimu wa mvua.

Wakati wa mafuriko sehemu nyingi huwa na shida sana. Sehemu nyingi hufurika kwa sababu ya mvua nyingi. Kwa hivyo hawa wananchi wamepata shida kwa sababu ya mafuriko imesomba nyumba zao na wanatembea ndani ya maji.

Mwili wa binadamu huhitaji madini mengi sana. Kuna madini ya proteini, madini ya vitamini na pia kuna kabohaidreti. Mwanadamu anafaa akule vyakula ambavyo viko na haya madini matatu. akikula hivyo vyakula anakua na afya njema.

Kuna ya kuongeza damu mwilini. Hii dawa huitwa iron suppliment . Dawa hii ni mzuri sana kwa watu ambao hawana damu ya kutosha lakini unashauriwa kutumia hii dawa kulingana na ushauri wa daktari.

Daktari na nesi wako hospitalini kumwangalia mgonjwa. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa kitandani .Wanajaribu kumtibu. Ni kama huyu mgonjwa ako na shida ya meno. Kwa hivyo wanajaribu kumshughulikia.

Huu ni msimu wa mvua. Kumenyesha kutoka asubuhi. Magari yamekwama barabarani. Kuna masongamano wa magari katika barabara. Mafuriko yamekuwa kila pahali nchini.

Kuna vifaa vingi vya uganga amabvyo vimewekwa na kurundika pamoja. Waganga ni watu ambao wanaogofya sana na vifaa vyao ni vifaa vya hali ya duni sana. Watu wengi wanatembelea kwa kujificha.

Urembo ni kitu cha maana sana katika maisha ya wanawake. Wanawake wengi hufika katika vyumba vya kusukwa nywele, hasaa wakiwa wameshukwa wanajiskia wanadhifu na huwa na furaha nyingi.

Msichana huyu mrembo ana shida ya meno, ameenda kuangaliwa meno yake na daktari, huyu daktari anamhudumia vizuri , anatafuta ni nini ambacho kinasababisha meno yake kuuma.

Dawa ya Folic acid & Iron ni dawa mzuri sana. Ni dawa ambayo inatibu magonjwa mbalimbali hasa ukiumwa na tumbo. Dawa hii ni ghali sana na pesa ambayo mteja anatakikana kununua nayo ni pesa nyingi sana.

Dawa zinafaa kuwekwa pahali ambapo zinastahili. Ikiwa utaeka dawa zako ovyoovyo, zitaaribika na zitakuwa na madhara mengi. Pia dawa zinafaa ziwekwe mbali kutoka kwa watoto. Hizi dawa ni hatari sana kwa watoto.

Wahudumu wa afya wawili, wanajaribu kuangalia mgonjwa, huyu mgonjwa ana maumivu makali, meno yake yanamuuma sana. Ni lazima apate matibabu ili asiweze kusikia uchungu kama huo.

Hili ni a la mkulima ambaye analima mahindi. Mahindi yake yananawiri vizuri lakini akona shida kubwa. Shida ambayo amepata ni kwamba wadudu wamevamia shamba lake na wataharibu haya mahindi. shamb

Ni katika kituo cha afya, ambapo, mtu mmoja msichana amefika ili apate chanjo imzuie ugonjwa. Siku hizi kuna chanjo nyingi za kuzuia magonjwa mengi.

Mtoto anapozaliwa, mama anastahili kuanza kumpeleka katika kituo cha afya ili aanze kupata chanjo. Kuna chanjo ambayo inapeanwa kutoka mtoto anapozaliwa mpaka anapofika miezi tisa.

Huyu ni tabibu wa dawa za kiasili anatengeneza dawa zake. Ako tayari kuwahudumia wateja wake. Ama kwa hakika siku hizi watu wanapendelea dawa za kiasili. Wanatarajiwa kufika hapo ili wapate usaidizi.

Wahudumu wa afya wako katika baraza. Wako na wananchi, wanajaribu kuwaelimisha jinsi ya kujikinga na magonjwa. Wananchi wanaskiza kwa umakini na watafuata maagizo ambayo wataambiwa na hawa wahudumu wa afya.

Kuna mgonjwa mmoja ambaye ako na shida ya meno, anashughuliwa na madaktari wawili ambao wamevaa barakoa. Madaktari wote wamevaa sare rasmi za hospitali, wanajaribu kumsaidia mgonjwa ili apate nafuu.